Ndizi hizi zimewekwa kwenye mahali pamoja. Kuna lori lenye rangi ya bluu na kuna lori ingine yenye rangi ya kijani. Kuna watu ambao wanaweka ndizi kwenye lori hizo mbili.